Mandhari hii ina mazao yanayochipua katika mazingira ya shamba yenye mistari ya sima. Kwenye mbali kuna milima yenye vichaka. Mazingira pia yana miti iliyopandwa, na chini kuna nyasi. Eneo hili linaonekana kuwa na watu wachache kutokana na ukosefu wa nyumba nyingi

Mahali hapa pana nyumba zilizojengwa na mabati yaliyo na kutu . Takataka zimemwagwa chini. Mwanamke aliiye na nywele amejifunika kitambaa chenye rangi nyeupe. Amevalia kitenge cha miraba ya samawati na kijani. Anatembea.

Mahali hapa kuna mto mwenye maji nyeusi. Kando kuna takataka na nguruwe ambazo zinakula. Nyumba za matope zinaonekana kwa umbali. Mazingira haya si mazuri kwenye afya zetu kwa sababu uleta magonjwa ya aina mbalimbali.

Wanyama hawa watatu wanaitwa twiga. Wako kwenye kichaka chenye miti iliyo na miba na manyasi. Hawa ni wanyama wa pori. Ni muhimu sana katika nchi yetu kwa sababu wanatuletea fedha wakati ambapo watalii wanakuja kuwaona.

Sehemu hii ina watu watatu ambao wanafanya usafi kwenye majitaka. Kuna mti ambao mtu ameinama, mwenzake amesimama ameshika gunia mkononi. Mwingine amevalia glavu na kushika kijiti na kofia.

Mahali hapa kuna watu wengi wanapanda miti katika uwanja huu. Wawili walio mbele, mmoja amevalia koti ya kahawia mwenzake ya kijivu na kuvaa barakoa. Kwa umbali kuna mwenye anamwanga maji.

Mtoto huyu aliyevalia long'i yenye rangi nyeusi, shati ya rangi ya machungwa ameshika bomba lililo ndani ya maji ya taka. Kando kuna takataka na manyumba zilizojengwa na mabati. Mahali hapa panaonekana kuwa mazingira machafu sana.

Mazingira haya yana maji mengi machafu, na kuna nyumba iliyo ya matope, imebomoka. Kwa umbali kuna nyumba mingi zenye mabati. Pia kando kuna nyumba ya ghorofa iliyo na madirisha na ukuta wake umepakwa rangi nyeupe na kuandikwa maandishi.

Wanyama hawa wapori waliokaa chini kwenye nyasi wanaitwa simba. Aliye mbele ni wa kike aliye wa nyuma ni wa kiume. Wao huwinda na kula nyama ya wanyama wengine. Pia hujulikana kama mfalme wa porini.

Mahali hapa pamesimama watu na wanafunzi waliozunguka mimea iliyopandwa kwenye gunia katika hali ya kisasa. Nyuma yao, kuna nyumba yenye rangi nyeupe ambayo inaonekana kuwa darasa na ina madirisha.

Nguruwe watatu wako kwenye takataka iliyojaa karatasi. Wawili wanakula, mmoja amesimama yenye rangi tofauti. Kando, kuna nyumba za matope na majitaka.

Mtu huyu aliyevalia shati ya samawati. Hana glavu wala nguo za kujikinga, na ako kwenye bomba la takataka lililojaa chupa za plastiki, na maji yenye uchafu.

Wanyama hawa watatu wa pori wanaitwa ndovu wawili wamefunga kitambaa kwenye mgongo nyuma kuna watu watatu waliovalia kofia na koti za kijani na kuna miti.

Kuna mashua mbili zenye rangi ya njano zinazoendeshwa na watu, ambazo ziko kwenye bwawa. Nyuma, kuna mashua iliyo na watoto yenye rangi nyeupe. Kwa umbali kuna miti, kuna watu waliosimama.

Wanyama hawa wa pori ambao ni ndovu na mbuni, wako kwenye mazingira yaliyo na vichaka na maji. Ndovu mmoja anakunywa maji. Wanyama wa pori ni wa muhimu katika mazingira yetu.

Msichana huyu aliyevalia sare za shule anavuka mtaro mbele kuna bata iliyo na wanawe. Mbali kuna wanafunzi wawili waliovalia sare za kahawia. Nyuma kuna chumba iliyojengwa na mawe na kupakwa rangi nyeupe na kuchorwa.

Watu hawa wameinama kwenye kichaka kilichojaa chupa. Kando kuna mto. Wamevalia glavu mkononi wakichukua chupa. Mmoja amevalia koti nyekundu iliyochorwa mgongoni. Mwenzake amevalia kofia na shati.

Mwanamke aliyevalia nguo ya waridi na sketi jeusi amesimama kwenye mfereji wa maji. Kando kuna mitungi miwili yenye rangi ya njano, ndoo yenye rangi ya machungwa, nyeusi na samawati. Mbele, kuna taka la maji, kwa umbali kuna nyumba ya mabati ambayo limeanikwa nguo nje.

Watu hawa wako kwenye bomba la takataka. Watatu wamevalia viakisi, mmoja amevalia nguo nyeusi. Mmoja ameinama akiwa ameshika reki, kwenye maji taka. Kwa umbali kuna tingatinga.

Wanawake wamepanga laini wawili wamebeba mtoto, mmoja mgongoni mwenzake mbele. Kuna mwanadada aliyevalia nguo ya njano. Nyuma yake mwanamke amefunga kitambaa cha waridi kwenye kichwa chake.

Watu watano wamevaa viakisi vya kijani, wako ndani ya tuvuti ya takataka wakifanya usafi. Mmoja ameshika reki, mwingine ameinama amevaa glavu nyekundu.

Mahali hapa pana basi. Mtu amesimama katikati. Ameshika bango lililoandikwa, utawala airways. Hii ni steni. Mazingira haya hupatikana jijini na pia kwa umbali kuna majumba yenye ghorofa.

Mahali hapa ni steni. Kuna basi, kuna mtu aliyesimama ameshika bango lililoandikwa moja moja. Kuna mtu ambaye amevalia shati ya machungwa, koti ya samawati na long'i anatembea.

Mahali hapa ni steni. Kuna basi na kuna watu wanaotembea. Kuna polisi aliyevalia kofia cheupe na kiakishi chenye rangi ya kijani. Mazingira haya hupatikana katika sehemu ya kijiji.

Mahali hapa kuna basi zilizopangwa na kando kuwekwa bano kuonyesha mahali zinaenda. Kuna watu waliosimama, mmoja amevalia sare nyekundu. Gari hizi hutumika kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi lingine. Sehemu hii inapatikana katika jijini.

Mahali hapa kuna mkokoteni, matatu na watu. Kwa umbali kuna nyumba za ghorofa. Juu kuna tengi nyeusi iliyo kwa chuma. Wanaume wawili waliosimama wamevalia koti za rangi ya machungwa.

Hali hapa ni stani. Kuna basi nyingi zilizopangwa, pikipiki iliyoegezwa na watu ambao wako na shughuli mbalimbali. Mtu ameshika bano lililoandikwa hamsini. Sehemu hii hupatikana kijijini.

Mahali hapa pana watu wengi . Nyumba ya ghorofa iliyo na dirisha nyingi , gari mbili zenye rangi nyeupe. Mfano wa mtu uliochongwa wa rangi ya kijivu . Polisi amevalia kiakishi na kofia nyeupe.

Mahali hapa kuna basi nyingi zilizopangwa. Kando, kuna mtu aliyevalia kiakishi chenye rangi ya kijani, ameshika bano. Kando kuna watu wengi wanaotembea. Mazingira haya hupatikana mjini.

Mahali hapa pana matatu tatu na watu ambao wanatembea kando ambapo ni Stein. Kuna mtu aliyebebwa kwenye pikipiki. Kwa umbali kuna manyumba ya ghorofa. Mazingira kama haya yanapatikana katika sehemu ya jijini.

Mahali hapa ni stegi kuna mabasi iliochorwa chorwa na kuandikwa maandishi tofouti tofouti yenye rangi ya kijani ya machungwa. Kando kuna watu wengi moja amevalia koti nyeusi mwanamke aliyebeba begi, kuna mtu aliyevaa kiakishi na kofia na mwavuli.

Basi hii iliyopambwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, machungwa na samawati ina ubao juu unaoonyesha mahali inaenda. Mtu aliyevalia suti ya samawati anafungua mlango mbele.

Nissan hii yenye rangi nyeupe ina bango kwenye paa iliyoandikwa Nakuru. Mbele kuna watu watatu waliosimama. Mmoja amevalia nguo ya machungwa, mwenzake amevalia nyeupe na mwengine ambaye amevalia kofia nyeupe akitazama chini amevalia ya zamabarau.

Basi hili ndefu lililo andikwa KBS lina bano lililo andikwa hamsini kuna mwanadada ambaye amebeba begi ya kijivu anapanda. Mwanadada mwingine anatembea akiwa amevalia rinda yenye maua.

Barabara hizi zina aina mbalimbali ya magari watu wanatembea kando kondakta ameinua juu mkono akisimama kando ya basi ya kijani mtu amesimama akingoja kwenye steni amevalia shati yenye rangi ya machungwa.

Watu wanatembea kando ya basi mbili, moja ni refu yenye rangi ya kijani iliyoandikwa na kuchorwa nyota. Juu kuna gurudumu, kando kuna nyumba za ghorofa.

Basi, lori, gari ndogo zinaonekana kwenye barabara. Kuna watu ambao wamesimama, wengine wanatembea. Kwa umbali, kuna nyumba za ghorofa na miti zenye rangi ya kijani, ziko kwenye ukuta.

Steni hii ina Nisani. Kando kuna lori yenye rangi nyeupe. Kwa umbali kuna watu ambao wamesimama wengine wakitembea. Chini kuna vijiti vinavyoonekana. Kuna bano za kuonyesha mahali gari hizo zinakwenda. Kwa umbali kuna stesheni ambayo ni ya kuweka mafuta.

Matatu hizi zimesimama kwenye steni na kuekwa bano juu ya kuoyesha mahali zinapoenda. Kando kuna nyumba ya ghorofa, kuna watu wanaotembea, mmoja ni kijana aliyevalia sweta na longi.

Basi hili lililofungwa bano mbele, liko kwenye steni. Kando kuna watu ambao ni wanaume na wanawake. Kwenye chuma kuna begi zilizofungwa. Mtu mmoja aliyevalia koti, longi ya samawati, na viatu vya njano, na kofia nyeusi, anatembea.

Barabara kuu ina aina mbalimbali ya gari zinazokuwa zikienda katika mwelekeo tofauti. Kuna lori, kuna matatu na kuna gari ndogo. Kando kuna miti ambazo zinang'aa katika rangi ya kijani.

Bajaji mbili ziko kwenye steni. Kando yake ni basi. Bajaji moja ina rangi ya waridi na nyeusi, ina lebo ya bei juu yake ambayo imeandikwa hamsini. Ya pili ni ya rangi ya njano.

Msichana aliye valia kinyasa, amebeba bagi nyeusi ameshika simu akiitazama. Nyuma yake kuna matatu ililo na bano la mahali pa kuenda chini kuna gunia lililo na mzigo. Basi mbili enye rangi ya samawati kondakta aliye valia sare.

Bomba hili lenye rangi ya kijani limezungushwa na kufungwa na kamba nyeupe. Hutumika kutoa maji kutoka sehemu moja hadi nyingine kama vile kwenye ukulima shambani.

Bomba hizi kubwa zilizopangwa chini zenye mviringo zina rangi nyeusi nje na ndani samawati. Hutumika kupitisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Lori hii kubwa nyeupe lenye gurudumu imebeba gunia zilizo na takataka zenye rangi ya njano , kijani na nyeupe na watu wamekalia juu. Mahali hapa ni jijini.

Mahali hapa kuna ukuta wa mawe. Nyuma, kuna nyumba za ghorofa zenye madirisha mengi. Moja ina tanki juu zenye rangi nyeusi. Kwa umbali kuna miti inayoonekana.

Maji yanatiririka kwenye mikono miwili. Yana umuhimu sana katika maisha yetu, maana huwa tunakunywa ili kupata nguvu. Pia maji hutumika kupika vyakula.

Bomba hizi zilizo chini zina rangi nyeusi na mstari wa samawati . Kwa umbali kuna trakta ambayo hutumika kujenga . Kuna nyumba iliyopakwa rangi ya kijivu na nyekundu. Chini, kuna mchanga mwingi sana.

Tangi kubwa la maji nyeusi imechorwa mraba mdogo na kuandikwa jina VECTUS . Ina bomba nyembamba la kijani ambayo inaingia ndani, chini kuna mtungi mwenye rangi ya njano.

Mazingira haya yana ukuta mrefu wa mabati. Kuna mtu mmoja nayeingia akiwa amesaidiwa na mwengine wakibeba bomba zenye rangi ya kijivu. Kando kuna mkokoteni na kwa umbali kuna pikipiki.

Mazingira haya yamejaa aina mbalimbali ya takataka. Kuna chupa za glesi na plastiki, kuna karatasi, kuna mimea, kuna gunia, kando kuna maji taka. Ni mzuri kuzingatia usafi wa mazingira ili kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Watu watatu wanatembea mmoja amevalia vazi nyekundu na wengine wamevalia vazi nyeupe kando kuna ukuta mrefu upande mwingine kuna pikipiki iliyoegeshwa nyumba ya mabati iliyoandikwa.